Madaktari watano waliosimama mbele ya darasa la shule ya msingi. Mmoja wao akiwa anamkabidhi mwanafunzi sanamu ya meno kwa ajili ya mafunzo, wakielimisha watoto kuhusu umuhimu wa kusafisha meno kila siku, na kujiepusha na vyakula vyenye sukari nyingi.

Wanafunzi wamevaa sare wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti katika eneo lenye udongo mwekundu na uoto wa asili. Kila mmoja ameshika mche huku wengine wakichimba mashimo kwa kutumia vifaa maalumu, wakionyesha elimu ya uhifadhi wa mazingira.

Vya kitabibu vilivyopangwa kwa utaratibu ndani ya chumba cha hospitali ikiwa ni sehemu muhimu katika utoaji wa huduma za afya vinavyosaidia madaktari na wanasayansi kufanikisha matibabu ya ugonjwa kwa usahihi na usalama mkubwa

Wagonjwa wengi wamekaa kwa foleni wakisubiri kupatiwa huduma za hospitali. Wakiwa katika hali ya utulivu, huku wafanyakazi wa afya wakifanya kazi kwa bidii kuhakikisha kila mgonjwa anapokelewa na kupewa matibabu sahihi kwa mda husika.

Madaktari waliovaa mavazi ya kijani wanaonekana wakiwa kwenye chumba cha matibabu. Wakiandaa vifaa muhimu kwa ajili ya huduma za kumuhudumia mgonjwa kwa usalama na taaluma, pia kwa kuzingatia viwango vya kitaalamu vya afya.

Daktari akimhudumia mtoto mdogo kwa umakini aliyevalia nguo za matibabu, akiwa ndani ya chumba cha matibabu kwenye vifaa maalumu vya kusaidia afya ya watoto, pembeni yake kukiwa kuna mama wa mtoto husika.

Madaktari wakiwa ndani ya chumba maalumu cha hospitali, wamevaa mavazi rasmi ya kitabibu, wakijadiliana au kuandaa vifaa muhimu vya matibabu kwa ajili ya huduma bora za afya kwa wagonjwa wanaokuja katika hospitali hiyo.

Daktari alìyevaa nguo rasmi za kazi zenye rangi ya bluu amesimama kwa utulivu ndani ya chumba cha hospitali akiwa tayari kutoa huduma ya kitaalamu kwa wagonjwa wanaokuja katika hospitali hiyo wakiwa na shida mbalimbali.

Mtoto aliyevaa vazi maalumu, akiwa amewekwa kwenye mizani ya kupimia uzito kwa uangalifu, anapimwa uzito wake na mtaalamu wa afya kwa ajili ya kuhakikisha maendeleo yake kama ni mazuri au mabaya.

Mhudumu wa kike hospitalini amembeba mtoto mdogo kwa uangalifu akimhudumia kwa upendo katika sehemu ya matibabu ya watoto, jambo linaloonyesha huduma maalum zinazotolewa kwa watoto wenye uhitaji wa afya bora.

Bakuli nyingi zilizopangwa mezani, kila moja ikiwa na dawa ya asili ya tofauti. Dawa hizi za kienyeji zimeandaliwa kwa ustadi, zikionyesha umuhimu wa tiba za asili, katika maisha ya watu wa eneo hilo. Bakuli hizo zinaonekana zimejaa mimea, na viungo mbalimbali vya asili.

Mwanamke aliyebeba mkoba akiwa anachuma dawa, kutoka kwenye miti kwa ajili ya tiba za asili. Hii ikiashiria utumiaji wa dawa, pamoja na miti shamba kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali, na hivyo kuzuia matumizi ya kemikali.

Kopo lililojaa dawa za asili, limewekwa kwa hifadhi maalum likiwa na mchanganyiko wa mimea na viungo vya kitamaduni, vinavotumiwa kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya asili na salama.

Miti miwili iliyotengenezwa kwa mbao, imewekwa ndani ya kifaa cha kioo, ikiwa ni chombo maalumu kwa ajili ya kuchanganyia mitishamba ili kutengeneza dawa za asili na hivyo kuzuia matumizi ya dawa zenye kikemikali.

Miche maalumu ya mimea na tiba iliyopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye bustani maalumu, majani yake yakiwa na rangi ya kijani iliyochanganya ikionyesha matumizi ya asili ya mimea kama chanzo cha tiba mbadala na tiba za kienyeji.

Mmea wa alovera wenye majani mapana ya kijani na yenye mishipa meupe, ukiwa umeota ardhini na unaonekana kuhitajika kwa tiba mbadala kutokana na sifa zake za asili za kutibu ngozi na magonjwa mbalimbali.

Vyombo mbalimbali vyenye asili ya udongo pamoja na vioo vilivyowekwa mezani, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio maalumu tayari kwa matumizi ya tiba za kienyeji na matibabu ya asili.